Wanaume wawili wanajifunza pamoja, mmoja anafafanua kitu kwenye kompyuta pakato kwa mwingine ambaye anasikiliza kwa makini na kuchukua dokezo. Hii inaonyesha mazingira ya kujifunza labda ushauri au kujifunza kwa ushirikiano ikitumia teknolojia ya kidijitali.

Binti anayetumia kompyuta mpakato akizingatia skrini yake kwa makini anaonekana akijikunja. Hali hii inawakilisha mfumo wa masomo ya kidijitali na mtandaoni. Ikionyesha, mwingiliano wa kujifunza unaowezeshwa na teknolojia.

Tunaona wasichana wawili wakijishughulisha na kompyuta mpakato wakiwa wameketi nje. Wanaonekana wamejikunja wanajadili kazi au wanafanya utafiti pamoja huku vitabu na begi zikiwa karibu nao. Hii hapa inatupa maudhui kamili ya kidijitali na masomo ya mtandaoni.

Mwanamke aliye na vipokea sauti vya masikioni akitumia kompyuta ndogo na kuandika madokezo anaashiria wazi mazingira ya kujifunzia kidijitali na ya mtandaoni. Mpangilio huu unawakilisha mbinu za kisasa za elimu zinazotegemea teknolojia kwa ajili ya upatikanaji wa maudhui, kujifunza kwa mbali na uwezekano wa masomo shirikishi au kwa kasi binafsi.

Mchoro huu unahusu shule ya mtandaoni na majumbe ya kidijitali ya kujifunzia. Simu mahiri iliyozungukwa na kitabu wazi, kofia ya kuhitimu na mkoba unaonyesha mfumo wa kisasa wa elimu kupitia teknolojia.

Mtoto mdogo anatumia kompyuta mpakato na kuna mtu kwenye skirini. Hii inashiria ni mwanafunzi ambaye anajifunza kupitia majukwaa ya kidijitali na anajifunza kwa kutumia teknolojia badala ya darasa la kawaida.

Tunaona matumizi ya teknolojia kupitia kompyuta mpakato kwa masomo nyumbani, ikisisitiza elimu ya kidijitali, ushiriki wa wanafunzi na msaada wa wazazi au walezi katika mazingira huru ya kujifunza mtandaoni.

Mwanafunzi anaonekana akijifunza kwa kutumia kompyuta ya mpakato na akiwa amevaa vidunde kwenye masikio na akionyesha mchoro au kitabu chenye vielezo. Mazingira haya yanaashiria kujifunza kwa njia ya kidijitali na mtandaoni.

Wasichana wadogo watatu wanatumia kompyuta mpakato katika mazingira ya kujifunzia nje. Jambo linaloashiria matumizi ya zana za kidijitali kwa elimu. Hii inaangazia jukumu muhimu la mifumo hii katika kupunguza pengo la kidijitali na kuendeleza mbinu za kisasa za kujifunza.

Kijana anaonekana kusoma kupitia kompyuta yake. Anaandika huku akitazama skrini ambayo Iko na mwalimu na wanafunzi wenzake. Kijana anaonekana kuwa makini na hii inaonyesha jinsi ambavyo dijitali na teknolojia inatumika katika masomo.

Mtu anatumia kompyuta mpakato na anaandika akionyesha shughuli inayohusiana na majukwaa ya kidijitali. Hii inaweza kuwa ni kujifunza kidijitali au kufanya utafiti, kushiriki semina mtandaoni, vile vile kuunda maudhui ya kielimu.

Msichana mdogo anaonekana akijishughulisha na masomo kupitia kompyuta mpakato, akiandika katika daftari huku akimtazama mwalimu anayeonekana kwenye skrini. Hali hii inawakilisha mfumo wa masomo ya kidijitali ya mtandaoni, ikionyesha mwingiliano wa kujifunza unaowezeshwa na teknolojia.

Kijana anaonekana ametulia, akifikiri kwa makini mbele ya kompyuta ndogo, labda akinihusisha na masomo ya kidijitali, au kutatua zoezi la mtandaoni. Muktadha wa vitabu nyuma yake unaimarisha dhana ya mazingira ya kujifunzia. Mtazamo wake unasisitiza matumizi ya teknolojia kama zana yakielimu inayomruhusu kujifunza kwa kasi yake na kwa umakini.

Mwanamke ameketi pande ya kompyuta kubwa na ile ya mpakato anaonekana akifanya kazi au akiufikia kibao mtandaoni. Upande wa kulia kuna skrini kubwa inayoonyesha picha nyingi ndogo za watu ikionyesha mkutano wa video au darasa la mtandaoni. Hali hii inapendekeza kuwa anatumia majukwaa ya kidijitali kwa kujifunza au kufanya kazi kwa umbali.

Kijana anatumia kompyuta mpakato kwa umakini labda akisoma au kufanya kazi. Hii inawakalisha matumizi ya majukwaa ya kidijitali ambapo kompyuta mpakato ni zana muhimu ya kufikia rasilimali za elimu mtandaoni na kujifunza kwa kujitegemea kutoka mahali popote.

Mwanamke anatumia kompyuta mpakato nyumbani labda akisoma au kufanya kazi. Anaonyesha urahisi wa kujifunza kidijitali. Hii inasisitiza kujifunza popote kwa kasi yako kwakutumia kiteknolojia katika mazingira tulivu na yenye umakinifu.

Ni watu watatu wazima wakishirikiana karibu na kompyuta ya mkononi. Mwanamme mmoja anaonyesha kitu kwenye skrini kwa wanawake wawili. Hii inaashiria ushirikiano wa kidigitali kujifunza kwa vitendo au mafunzo yanayotumia teknolojia.

Tunaona matumizi ya majukwaa ya kidigitali kama vile mkutano wa video kupitia vifaa vya kielectroniki kama simu ya mkononi, skrini ya kuonyesha na komputa mpakato. Hii inaonyesha jinsi teknolojia za kidigitali zinavyotegemea umeme na muindo mbinu ya kielectroniki kwa mawasiliano na shughuli mbali mbali.

Ni skrini iliyoko na maneno Google Classroom iliyoandikwa wazi katikati ikiashiria, ni picha inayohusiana na jukwaa la kidijitali na kupumzia. Vile vile, nyuma yake kuna maonyesho mengine ya kidijitali. Kwa ujumla, inawakilisha zana za kidijitali, inayotumika kwa ajili ya kufunza, na kufundisha.

Watoto wawili wanacheza mpira wa miguu wakisimamiwa na kocha wao kwenye uwanja unaofanana na ule wa shule, au kituo cha elimu. Mazingira hayo yanaashiria shughuli za kimichezo zinazofanyika katika taasisi za elimu, labda kama sehemu ya masomo ya viungo au programu ya michezo ya ziada.

Tunaona mpangilio wa darasa lenye madawati na viti na inaashiria na kuonyesha miundo mbinu muhimu ya kituo cha elimu ambayo inahitaji vifaa hivi kuweza kuendeleza elimu.

Eneo linaonekana kuwa maktaba ikituonyesha baadhi ya vifaa vya elimu na miundo mbinu. Kutokana na jukumu lake kama kituo cha kujifunza na sehemu muhimu ya miundo mbinu ya kelimu.

Huu unaonekana kuwa mpangilio wa darasa pengine la chekechea kutokana na meza na viti vidogo vya rangi nyingi, mpangilio wa vikundi na kile kinachoonekana kuwa mapambo ya ukutani yanayofaa kwa watoto wadogo. Huu unaonyesha umuhimu wa vifaa vya elimu.

Ni chumba kikubwa chenye safu nyingi za viti tupu vyote vikitazama jukwaa au eneo kuu la kutazamia. Inaonekana kuwa ukumbi wa mikutano, yaweza kuwa ni darasa na mihadhara au ukumbi wa matukio.

Haya ni mazingira ya maktaba ambayo ni sehemu ya vifaa vya elimu. Mwanamke huyu anaonekana akitafuta au labda akipanga vitabu kwenye rafu, ikionyesha mazingira yaliyotolewa kwa ajili ya kujifunza na kupata maarifa kwa kina.

Wachezaji wachanga wanacheza mpira wa miguu, kwenye uwanja wa udongo mwekundu. Wamevaa jezi za rangi tofauti, aina ya bluu na njano na wanashiriki kikamilifu kwenye michezo, ikiashiria umuhimu wa uchezaji michezo shuleni.

Wachezaji wawili wa mpira wa wavu wamepaa juu wakijaribu kugusa mpira wa njano na bluu uliyo juu ya wavu. Mchezaji mmoja amevaa sare ya bluu yenye nambari kumi na mbili mgongoni na mwingine amevaa sare ya kijani na nyeupe. Watazamaji wengi wamesimama nyuma yao wakifuatilia mchezo kwa makini. Mchezo unaonekana kuwa na ushindani mkubwa na unaendelea katika uwanja wa wazi.

Ukumbi huu ukiwa ni sehemu ya vifaa vya elimu una viti vilivyopangwa kuelekea jukwaa. Hutumiwa kwa maonyesho, mikutano au shughuli nyingine za kielimu na burudani.

Chumba hiki kinaonekana kama maktaba au maabara ya kompyuta shuleni. Chumba hiki kina miundo mbinu ya msingi kama vile madirisha yenye nundu, sakafu ya vigae na uwezekano wa umeme. Inaweza kutumika kama kituo cha kujifunzia au cha kufanyia kazi katika taasisi ya elimu.

Wachezaji wawili wa mpira wa miguu wako uwanjani wakishindana kuwania mpira. Mmoja amevaa jezi ya njano na buluu na mwingine amevaa jezi ya machungwa akiwa na mpira mguuni mwake. Uwanja unaonekana kuwa na udongo na kuna watu watatu nyuma pamoja na hema nyekundu. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri kwa mchezo wa soka.

Ni wanafunzi wa shule ya sekondari wakiwa wamesimama, wakiwa wamevalia sare labda darasani au ukumbini. Kulingana na mkao wao, baadhi yao wakiwa wameinamisha vichwa, inaashiria ya kwamba huenda wanasali, au wako katika hali ya utulivu kabla ya mkutano au shughuli kuanza.

Hili ni kundi la wanafunzi wanaoonekana kuwa katika elimu ya sekondari wakiwa wamevaa sare zinazofanana. Wamesimama nje pengine katika uwanja wa shule, huku miti na mimea ya kijani kibichi ikiwa nyuma yao.

Ni kundi la wanafunzi wanaoonekana kuwa katika elimu ya sekondari wakiwa wamevaa sare zinazofanana na zile za St. John Ambulance wakiwa wamesimama na wengine wakiwa wameketi nje, pengine katika uwanja wa shule huku miti na mimea ya kijani kibichi ikiwa nyuma yao.

Mtoto anasoma kitabu cha breli. Anawakilisha elimu maalumu. Kitendo hiki kinasisitiza umuhimu breli kama njia muhimu ya kujifunza kwa walemavu wa macho, pia kinaonyesha mazingira ya elimu yanayojumuisha na kutoa nyenzo zinazofaa kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu sambamba na mbinu za kibinafsi za kufundisha.

Wanafunzi wawili wanaonekana kuwa na upungufu wa kuona na wanajishughulisha na kusoma. Mmoja wao anaguza kwa makini kitabu cha breli huku mwingine naye akichuguza nyezo zao. Mazingira haya yanaashiria kuwa ni ya darasani na hili linasisitiza matumizi ya breli kwa wanafunzi wenye matatizo ya kuona.

Ishara za mikono zinazotumiwa na mwanamke na mtoto zinaashiria mawasiliano kupitia lugha ya ishara ,jambo muhimu kwa elimu maalumu hasa kwa wenye matatizo ya kusikia hii inaonyesha juhudi za kutoa elimu jumuishi na matumizi ya mbinu maalumu za kufundisha zinazokidhii mahitaji tofauti ya kujifunza.

Watoto wawili, kijana na msichana wamekaa ana kwa ana. Wanaonekana kuwa wanafunzi wakitumia lugha ya ishara kuwasiliana darasani. Hii inaashiria wanaweza kuwa katika mpango wa elimu maalum kwa mahitaji maalum labda kutokana na kuwa viziwi au wenye matatizo ya kusikia.

Mwanamke mmoja anaonekana akiwafundisha wegine watatu lugha ya ishara ,wote wanne wamekaa sakafuni na wanaonekana makini katika kujifunza ,hii inaweza kuonyesha kwamba wanajishughulisha na somo la lugha ya ishara labda kama sehemu ya mafunzo maalum au shughuli nyingine inayohusiana na mahitaji maalum.

Tunaona mwalimu akifundisha watoto wadogo labda wenye mahitaji maalum katika mazingira ya darasa. Mwalimu anatumia kitabu na anaonekana kuingiliana nao kibinafsi, jambo linaloweza kuashiria elimu maalum au inayolenga mahitaji ya kila mtoto.

Msichana mdogo mwenye mahitaji maalum anasoma kitabu kwenye kiti cha magurudumu, akionyesha shauku ya kujifunza. Eneo la nyuma, lenye mimea linaashiria mazingira tulivu na katika elimu maalum, picha hii inawakilisha umuhimu wa kutoa fursa za elimu kwa watoto wote bila kujali changamoto zao.

Kuna watu wawili wanaongea mezani ambapo mwanamke anaonekana kutumia ishara za mkono ikipendekeza mawasiliano kupitia lugha ya Ishara. Hii inawakilisha mawasiliano ndani ya muktadha wa elimu maalum ikisisitiza umuhimu wa lugha ya ishara kwa watu wenye matatizo ya kusikia na kuonyesha ujumuishi wao katika jamii.